Tangazo hili linahusu bima ya magari likiwa na pich la ya gari, linaonekana kupitia kioo cha pembeni cha driver muundo wa kijani na mstari inayopita kwa kazi. Wanasisitiza haraka na usalama barabarani, bima ya gari ni muhimu kumlinda mmiliki dhidi ya hasara na kifedha zinazojitokeza kwa ajali.

Hapo ni mahali pa kununua mboga. Tunaona hapa kuna ndimu, nyanya, parachichi, ndizi ambaye imekomaa, ingine wa kijani zote tunaona hapa wakiwa wanauza hapo sasa.

Hii ni mahali ya kwenda kubadilisha pesa ikitoka nchi ingine, kutoka hapa Kenya na vitu vingine, vya kutakia kupeleka mahali ingine na nchi zinginevyo vile inaonekana hapo sasa.

Hapa unaona mapesa la pesa ambapo ni elfu elfu. Hii pesa ya Kenya husaidia sisi ,ukichukua elfu moja uende sokoni utachukua kitu mingi nayo vile tunavyojua hii pesa ni pesa ambayo usaidizi ya wanajamii wa Kenya.

Hii ni shirika la magari ambazo huwa ni gari za maraha na zingine ambavyo hata zikienda mahali ingine huwa inakuanga ikienda sana spidi. Vile tunaona hapa hizi magari rangi yao yote ni nyeusi.

Nikiangali hivi hapa ni barabara. Kuna duka la Mpesa kando yake na hiyo duka tukiangali hivi kuna vitu ambae wanauza kama ni maziwa vitu vingine chakula cha kupika ama.

Hapo mimi naona mahali ambapo kuna magari mingi ambazo bado haijawekwa tyre ,ikiwa imepangwa line vizuri. Sasa hapa ni sokoni la magari kubwa la basi. Vile tunavyoona hapa, gari imewekwa mahali nyumba kubwa.

Naona hapa magari mpya ambapo zinakaa pamoja, hii ni mashirika la gari ambapo huwa wanasema ama watuonyesha gari lao ambalo wanatoanga ili gari yao ni ngumu ama ni za raha ambazo huwa ni bullet proof .

Kuna jamaa mmoja akiwa na koti hapo mkono yake akiwa anaangalia huko soko la nguo na nguo mingi hapo mbele. Kuna watu wengine ambapo wananunua hiyo nguo wakitazama ama wakiangalia hizo vitu ambavyo tunaona.

Vile tunavyoona hapa kuna gari ambayo limefungwa kioo yake yote ambayo imeingia hii mahali ikiwa inasimama mbele ya hiyo dukani na magari ikiwa inasema rangi yake ni nyeupe wala vitu zote hapo ni nyeupe.

Biashara ndogo ndogo za mtaani zinaonekana hapa zikiwemo duka la jumla, duka la nyanya na paa ya maziwa. Mtu amesimama mlangoni huenda ni mfanyi biashara au mteja .Hii inaonyesha juhuzi za watu kujitafutia riziki kupitia usiriamali.

Wanaume wawili wamesimama karibu na gari jipya, ndani ya jumba, la magari. Mmoja anaonekana kuelezea kitu, kwa huyo mwenzake huku akishika kifaa cha kuchaji gari. Ndio lili kwamba hili huenda ni gari la umeme. Mazungumzo hayo yanaweza kuwa kuhusu vipengele vya gari hilo, bei ama manafuu ya gari ya kisasa yanayotumia umeme.

Kuna gari tatu nyeusi ambazo zinapelekwa nchi iingine kuenda kuuzwa ama watu ambao wanatakikana kuendesha wako huko. Vile inavyotakikana wanasema unapiga hiyonambari ukitaka hiyo.

Gari la rangi ya kahawia limesimama kwenye eneo ya wazi karibu na fukwe ya kijani kibichi. Gari hilo halina nambari za usajili na linaonekana kuwa aina ya faini au ya kifahari. Karibu nalo kuna watu wanao tembea kuelekea ufukweni, huku magari mengine yakiwa yameegeshwa pembeni. Mazingira yanaonyesha mandhari ya mapumziko au tukio la kijamii.

Kuna magari matatu ambapo huwa wamekuja hapa ili kupumzika. Hii ni mahali ya kuja sasa kulala kidogo vile watu wamechosha sana ili kuendesha vitu vyao na huyu kukuja kuchukua upepo ama kupata nafasi.

Katika hii mahali kuna magari mingi aina ya kahawa ya fielder ikiwa imesimama hapo, kuna zingine nyeusi zinazoonekana, hapo ni mahali pa kuja kupumzika, watu wakipata shida au wakiwa wamefanya kazi sana kuja kupumzika.

Mikono miwili ya mtu inashika marundo la noti ya pesa ya Kenya. Ikiwa ni moja na loan noti za elfu moja na mia tano. Pesa hizi zimeekwa juu ya meza mbao na mtu anaonekana akizisihesabu kuna kuzipanga. Hali hii inaweza kuishiwa na biashara malipo au shughuli nyingine ya kifedha kama vile kuanda hesabu ya mapato au kagawa pesa matumizi maalum.

Mchoro unaoonyesha familia yenye baba, mama na mtoto wakiwa karibu na hapo, wote wakiwa wanatabasaamu, ishara ya furaha na usalama. Pembeni ya mchoro huo kuna maandishi tunza jamii pamoja na nembo au jina hla CIC Family Medisure . Hii inaonyesha ujumbe wa kuhimiza huduma za bima za afya au usalama wa kifamilia, ikisisitiza umuhimu wa kutunza afya na ustawi wa familia nzima, kupitia kipango au kipingo au bima.

Hapa ni soko la mboga ambayo tunaona hapa kuna dania, karoti, nyanya, kitunguu, pilipili na vitu vingine ambavyo huwa hutumika kupika chakula kwa jikoni. Huwa mama wanatupikia wakiwa wameingia kwa jikoni.

Vile naona hapo kuna mboga ambayo inanionyesha hapo, kuna parachichi, nyanya, dania, na kitu kingine la rangi cha kijani. Vile tu aona hii ni mboga ya kutumia kuuza, iko sokoni.

Gari moja la kifahari lenye rangi nyeusi limesimama kwenye eneo la kupendeza linaloonekana limeegeshwa kwa utaratibu karibu na magari mengine. Mandhari ya eneo hilo ni safi na kuvutia. Huenda ni sehemu ya tukio rasmi au hafla maalum. Gari hilo linaonekana kwa hali au la juu likiwa limeshughulikiwa vizuri na langa ikionyesha hali ya mzima wa moto aliyeitumia.

Kuna duka la maziwa ambayo watu wanne wako mbele yake wakiwa wanataka kuenda kununua hiyo maziwa ama kuonesha sisi kama kuna maziwa huko. Vile inavyoonekana kuna watu wengi hapo wakiwa wanatembea karibu na njia.

Kuna gari moja ambapo, tukiona hivi hii gari ni kahawa na vile ivo, hii gari ni mpya ambapo ni ile ya raha. Watu wakihitaji wanaenda hapo sokoni, wanaenda nayo mahali ingine ama nchi ingine, itasaidia vizuri.

Kuna gari mbili za raha ambayo tunaona hapa ikiwa imesimama kwa soko ambalo tunaona ni mapya, watu wao walikua wanaongojea ili waende mahali ama wafanyie kazi nayo vile tunavyoona hapa.

Kuna wazee wawili wanakaa nje ya pahali ambayo imechorwa airtel na mpesa na kuna fridge ambayo imewekwa hapo chini. Hapo vile inaonekana ni duka ama kioski kidogo ambayo watu wanaenda kununua kitu, chakula ama chakari.

Kuna magari hapa imepangwa lain . Vile inavyoonekana hizi magari ni magari mapya za Filder ambazo aina zao zote ni zile nyeupe, nyeusi, nyekundu vile tunavyoona. Kila kala iko.

Magari mapya yamepangwa kwa mstari mmoja katika uwanja wa wazi. Yote yakiwa bado na staki na plastiki kwenye madirisha ishara kuwa bado haijatumika. Mwonekano huo unaonyesha hatua ya awali kabla ya magari hayo kuuzwa kupeleka sokoni kukabidhiwa mteja.

Hapo tunaona ndizi ambaye imepangwa vizuri . Ndizi za maboke ambazo imekuwa imekomaa. Na hii ndizi ni tamu sana ukisema utakula itamaliza yote. Na vile tunayoona ndizi imeshikana moja kwa moja.

Hapa ni mahali ya enda kununua magari. Vile tunavyo ona kuna magari aina mingi. Ingine tunaoana ni kahawa, ingine tunaona kijani plus majano. Kuna ingine blue vile tunavyo ona hapa hizi gari ni gari za raha ama vitu vingine.

Malori maalum na yanayobeba magari yako barabarani yakisafirisha magari mapya au yaliyotumika. Hili ni jambo la kawaida katika biashara ya magari hasa pale magari yanapoletwa kutoka bandarini au yanapohamishwa kutoka kiwanda hadi kwa wateja.

Hapo tunaona watu ambapo wamekuja kuenda kununua hiyo maziwa ambapo huwa ni maziwa ya ng'ombe ya dairy , ikiwa inasaidia watu kuwa kukunjwa ama kukula nayo kitu, kupika nayo chakula.

Hapo tunaona magari mingi mapya ambazo zimewekwa laini. Ni mahali hapa soko la magari ambazo ni colour moja ambapo ni nyeupe na nyeusi ambapo imekuwa sasa.

Hili kupata bima bora ambapo huwa wanasema MADISON Insurance . Ambapo huwa iko na mahali ambapo na wagonjwa watakuwa wakitimbaiya kila kitu ambazo huwa wanataka wakiwa mgonjwa.

Vile tunaye ona hapa, hapa ni soko la mboga. Vile iko ni ndizi ndiyo iko, maembe, machungwa aina zote za mboga iko hapa vile tunavyo ona.

Hii inaitwa e-citizen , ni karatasi ambayo iko na scan yake, kila kitu ambaye kujua kama wewe unafanya serikali kazini ama unajua kuendesha gari, kila kitu ambaye inatakikana ikuwe na karatasi inaonekana.

Tangazo vile inaonyesha huduma ya bima ya nyumba inayotolewa na kampuni ya LetsGo . Nyumba imevalishwa kofia ya sufu nyekundu kuashiria ulinzi na joto, ishara kuwa bima inalinda mali yako dhidi ya majanga kama moto, wizi, mafuriko au uharibifu mwingine.

Kuna gari lile ambapo ni nyeupe ambalo kubwa imebeba gari ingine ndogo ikipelekwa ama imeenda kununuliwa, kupeleka nyumbani ya huyo mtu ambapo amenunua, hizi zinakuwanga zile za usafiri.

Hii ni mahali ama shirika la kuuza magari, tunayoona hapo kuna magari mingi ambyo ni aina aina, nyesi, nyekundu, samawati, nyeupe. Vile tunavyoona hapa hii shirika ni shirika la....

Hii ni njia fupi ya kujua balance yako ya mpesa ama ile pesa ambayo ushaatumia na kutuma pesa, kutoa ama kubuy ya kununua kadi. Kila kitu ingekuwa hapo Mpesa imewekwa kwa hii app ambayo inaitwa Mpesa.

Hapo tunaona duka la Mpesa ama bidhaa vingine za chakula cha binadamu. Ambapo kuna unga kuna ngano na vitu vingine huwa tunahitaji sana.

Hapo ni mahali ambapo huwa watu wanaenda kununua viatu aina ambazo ili buti ambao huwa wanakaa sana mzuri .Kuna zingine ambazo iko na pesa yao ni mingi na kuna zingine ambapo huwa pesa ya ni kidogo.

Vile tunavyoona hapa kuna pesa ambayo imechorwa vizuri imeandikwa banki kuu ya central ya Kenya. Vile inavyokuwa hii ni elfu moja ya Kenya ambayo tunaona kuna mkono ambayo imeshika ikiwa inapelekwa hapo banki kuu.

Hapa ni duka la Mpesa ambapo huwa inauzangwa vitu vya kupaka kama dawa za kemiikali na vitu zingine ambavyo huwa inakuwa inawezanga dawa ya maumivu na vitu zingine ambavyo na ni karibu ya njia.

Tunaona hapa ni soko la nyanya ama makreti mingi ya nyanya yamewekwa hapo, kuna jamaa ambaye anapanga hiyo nyanya vizuri akiwa anataka kupeleka sokoni, vile naona anangojea gari, ama anunue ama auze akipeleka mahali ingine.

Tunaona pia hapa kuna jamaa ambaye ako na pesa ya mbeleni ya Kenya ya elfu elfu, ambazo tunajua ilikua inatumika mbeleni. Kuna jamaa mwingine anampea hiyo pesa akiwa anahesabu, naona ivo sasa.

Tunaoneko hapo, tunaoana duka la maziwa ambapo huwa amechorachorwa huyo jamaa akiwa nauza nikiwa na ngonjea hapo cutomer yake na wale wengine wanapita hii nji wakitaka kunua hii maziwa ya dairy .

Vile tunavyoona hapa, hapa tunaona duka . Huyu akiuza sasa creti ya soda, maji na vitu vingine ambavyo tunaona hapa ni keki na vitu zingine. Pia tunaona chakula cha kupika.

Vile tunavyoona hapa kuna madam mmoja akiwa anapea kifunguo jamaa mwingine hapa, akiwa vile tunavyoona ni kifunguo ya gari, ambalo inakuwanga gari ya sikuhizi vile inavyokuwa ni hizi za raha.

Kuna pesa ya Kenya tunayoona hapa ni mia tano mia tano mbili na elfu elfu na mia mbili sasa. Hii pesa ukienda nayo sokoni ama ukienda kununua itakusaidia.

Hii ni tangazo la kampuni ya bima ya Kenya Orien, ikihamsidha watu kupata bima kwa urahisi kupitia simu zao. Mtu anashikilia simu ya mkononi iliyofuangua tovuti au programu ya kampuni hiyo ikionyesha kuwa huduma zinapatikana kijiditali maeneo kama k insurance rahisi yanasisitiza urahisi na uharaka.

vile tunanyo ona hapa, kuna pesa ya nchi ya kenya ambayo imechorwa vizuri , ni elfu moja mia tano na mia moja .Vile tunaona hapa tunaeza sema hii pesa mtu anataka kutumia

Vile tunaye ona hapa hii ni karatasi ya pasipoti ambaye imeandikwa kila kitu yako, detail zako zote ambazo inaaitwa receipt copy ya pasipti ambayo unaweka ofisini.

Tukiangalia hivi kuna mkono mmoja ambayo inashika pesa elfu moja ya Kenya. Hii inatuonyesha pia huyu jamaa ako na pesas sasa. Ako na pesa elfu moja akiwa anataka kuenda kunua kitu hapo dukani.

Noti nyingi za pesa za mia moja zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikiwa zimetandazwa au zimewekwa kwenye uso wa meza. Rangi ya noti na miundo wake unaonyesha kuwa ni sarafu ya Kenya. Mpangilio unaweza kuonyesha shughuli za kibili, biashara na maandalizi.

Hapa ni soko. Hawa wananunua viatu ya buti aina nyingi, nyekundu, nyeupe, nyeusi na za wasichana pia. Vile tunayoona kuna jamaa mwingine ambayo anavaa shati la jeupe anapitia huko njia nikama ona hiyo mahali.

Hapa vile tunaye ona ni mahali ya kuenda kubadilisha pesa ambapo imetoka nchi nyingine wala ya Kenya. Ambapo huwa inakuanga ya Dollars ama vitu vingine ama tunabadilisha.

Hii ni maefuelfu ya Kenya, pesa ambapo huwa inatakikana watu watumie ama waende nayo sokoni, vile tunayojua hii Kenya imekuwa na uchumi juu pesa siku hizi imekuwa kupata shida.

Mama amesimama nje ya duka dogo la wakala wa M-pesa, na benki ya Equity. Labda akisubiri huduma akihesabu pesa zake kabla ya kufanya muamala. Wakala kama hawa ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku, wakirahisisha huduma za kifedha.

Hii gari, tunavyoona ni Range Rover na cover yake zote tunavyoona, zingine ambavyo hua inaonekana, ikienda haraka ama ni bullet proof , vile tunayoona hii rangi yao yote, ni rangi nyeusi tititi.

Hapa ni mahali pa Safaricom. Huwa wanaenda kubadilisha watu laini, ama shida ambapo wanatatua hapo, ni inaitwa Jihan Center ambayo huwa mahali yote hapa Kenya utapata, ukiwa utatafuta.

Hapa ni mahali ya kujia kuenda kupumzika na kuna magari mengi hapa aina ya Raha ileksi na kitu kengine nyeusi, nyeupe, kahawa zote tunaona na nyekundu, kuna watu wanapiga story wakikaa pamoja hapo. Hii ni mahali ya kukujia kupumzika.

Naona hapa ni mahali soko ya kununua nguo, kuna nguo mingi imepangwa hapo juu ikiwa inasemekana watu wauze au watu wanunue. Vile hapo sasa, inaonekana kama imeta...

Hapa ni pahali pa kuuza nyama. Tunaona kuna nyama ambapo imeekwa chuma hapa. Ingine imewekwa hapa. Vile imetayarishwa. Sasa ni customer wanaudumia customer sasa vile tunavyoona saa hizi. Wanafanya kazi yao.

Hapo tunaona kundi la magari ambapo wamepanga line wakiwa wanauza, kuna aina mingi za magari hapa, vile tunayoona kuna magari ambayo ni nyeupe, zingine ni nyeusi, zingine ni jeupe sasa tunavyoona.

Soko la mboga lina sheheni shughuli watu, wakinunua mboga mbalimbali huku, makejiliwa ikiwa imeingia sokoni. Wauzaji na wana wanunuzi wanaonekana wakiendelea na shughuli zao kwa kawaida. Jamaa mmoja aliyevaa sare nyekundu, inayoshikana na buti nzito za kazi, inaonekana akishika, pia huenda ni mfanyikazi au mlinzi wa eneo hilo, na hapa kuna maji vile tunavyoona.

Vile naona hapo, ni imana ya kuchukua ama inakubaliwa wachukue mataksi, vile tunavyoona hizi mataksi tatu moja ni nyeupe, nyekundu na manjano iko kwa sokoni.

Hapo ni mahali pa kununua mboga. Tunaona hapa kitunguu, viazi, nyanya na kitu kingine mboga yote yaenda kuchukua na chakula kupikia vile tunavyoona.

Vile tunavyoona hapa tunaona taya ya gari ambayo inatuonyesha hii gari ni gari za raha zingine ambazo zimekuja hapa ikiwa kwa mji wako akiwa anatembea ama ameweka parking karibu na jia huko. Ikienda hapo juu rangi yake ni nyeusi.

Vile tunavyoona hapo kuna mchoro, kuna jamaa amechora hichi mchoro amepeleka sokoni ili auze ama anunue, tunaona hapa pundamilia, twiga na alama ya kenya, hata pia tunaona ndovu hapa vile tunavyoona.

Kuna mtu mmoja hapa tunaoana analipa kwa Mpesa. akiwa ameangalia simu yake kwa mpesa yake. Akiwa nasema nataka kutuma pesa ama anataka kuingia kuchukua loan ama kununua kadi ni vile inavyotumika hapo sasa.

Hapa tunaona kuna mboga. Hapa ni sokoni. Kuna mboga mingi ambayo inaonekana hapa parachichi, ndimu, nyanya, kitunguu na vitu vingenevyo. Hapa ni soko la mboga vile tunaona hapa kuna vingi na kuna tender ya watu.

Kuna pesa ya shilingi shilingi hapa. Tunaona ishirini, kumi, tano na pesa ingine imewekwa pamoja ikiwa shilingi shilingi ya Kenya vile tunaona hapa pesa imepangwa vizuri ikiwa inaenda sokoni.

Hapa ni soko la mboga na watu wengi wanaishi hapa wakiwa wamesema tutanunua ama tunauza mboga hapa vile inaonekanavyo na watu wamepanga mboga yao vizuri wakiwa wameingia line .

Hapo naona kuna bucket ambayo imetengenezwa ya marara na vitu vingine vya hapo kichakani. Ikiwa na rangi rangi ya nyekundu, nyeusi, nyeupe na kahawa vile tunayo ona hapa.

Hapa naona duka la mpesa ambalo liko na friji ya kuwa kitu baridi kama maziwa, maji na naona maziwa daima kitu kingine ni imechorwa hapo mlango mpesa na hii duka inakaa ile ya sokoni.

Hapo tunaona pesas ya nchi ya Kenya ya elefu elfu ikiwa imeshikwa kwa mkono. Sasa huyu jamaa ana hesabu hiyo mpesa yake vile iko ama ile hesabu yake vile tunaonavyo hapa.

Ninaona hapa kuna msichana mmoja na jamaa mmoja akiwa wanauzia miraa na kijani vile inaonekana kuna watu wengi hapo ni soko la miraa, ama soko la sukuma, spinach na vitu vingine vile tunavyoona.

Naona hapa kuna duka la Mpesa ambayo wanauza vitu vingine ndani. Mlango yao ikiwa wamechora hiyo Mpesa. Kutoa pesa ama kutumia pesa wanakupatia pesa cash ukiwa unatumania ama unataka kutumania.

Hapa tunaona kuna sokoni. Watu wengi wako hapa wakiwa wanaweka chini hayo mamboga yao ndizi, ndimu, viazi na vitu vingenevyo , parachichi na mboga yoyote ya nyumbani watu wanataka kuuza na watu wanunue.

Hapo naona gari kubwa ambalo amechukua gari zingine kidogo kidogo. Vile inavyo kuwa hii ni gari kubwa gari la trela ambayo iko na Hilux, Taxi ingine ya Probox na vitu vingine akiwa anaenda na njia.

Hii tunaona hapa gari aina ya alto akiwa anaweka hapo barabarani au akiwa anatembea, vile inaonekana hapo ni hapo majuu ya nairobi upande yake hii gari inachukua watu, mzigo na kitu.